Naona watu kumi na moja ambao wanatengeneza kikosi cha kucheza mpira wa soka, ikiwa wengine sita wamesimama, wengine watano wameinama na wengine wao wamevaa vitu vingine kwa mikono zao.

Naona hema zikisimama hapa nyingi. Moja kati ya hizi hema, kuna watu ambao wamekaa na hawa watu wamevaa barakoa. Wengine wamepanga laini pale nje.